Mazingira ni ya kijani kibichi. Njia ya mawe, miti mirefu na majani mengi na kibao cheupe. Mwisho wa njia kuna gate na nyumba iliopakwa rangi nyeupe.